Kuna watu na magari meupe kwa wingi katika barabara. Kanisa kubwa lenye minara miwili na miti kadhaa umezungka. Jengo la biashara lililoandikwa postforex .

Feri tatu, zikiwa juu ya maji au bahari katika hali ya kusafirisha watu. Miti kadhaa ipo kando ya bahari. Nyuma ya feri kuna majengo pamoja na anga la buluu na mawingu machache.

Pwani yenye mchanga mweupe. Mwamba mkubwa wenye majani ya kijani juu yake. Nyuma kuna majengo pamoja na miti yenye matawi mengi na hali ya anga yenye mawingu.

Kuna msikiti ambao uko katika hatua ya ujenzi. Mnara mrefu unaojengwa wenye madirisha ya umbo la duara, kuna neti ya ujenzi, kuta zimejengwa kwa mawe. Sehemu ya jengo hili yapo maandishi ya kiarabu.

Hapa kuna wanaume kadhaa waliovalia suti za rangi tofauti na kofia. Kuna standi ilioekelewa waya za rangi nyekundu na nyeusi kisha imeandikwa ODM.

Mwanamme aliyavaa suti ya rangi ya buluu akiwa kwenye jukwaa la serikali ameinua mkono mmoja juu akiwa ameshika bibilia na yuko mbele ya mikrofoni bendera mbili za Kenya zikiwa nyuma yake.